Bidhaa mbalimbali za pembejeo za kilimo zinauzwa dukani kwenye vifungashio tofauti tofauti, vyenye maandishi ya namna bora ya matumizi ili kupata matokeo yaliyo sahihi na yenye tija kwa wakulima.

Kifungaahio cha chupbacho hutunzwa ndani ya boksi, kina dawa kwa ajili ya mifugo ya nyumbani kama vile mbwa na paka, kuweza kuwatuliza homa ambayo ni kali na kuendelea na maisha yao ya kila siku.

Dawa inayotumika kwa ajili ya mifugo ya nyumbani kama vile; paka na mbwa kuwasaidia kujikinga na magonjwa mbalimbali ya ngozi inayosababishwa na wadudu kama vile kupe.

Ndani ya kiwanda kinachojihusisha na utengenezaji wa pembejeo mbalimbali za kilimo, wafanyakazi wanaendelea kuzipima mbolea na kuziweka ndani ya mifuko na baadaye zipelekwe kwenye duka maalum ambapo wakulima kuzifuata.

Dada ambaye ni mjasiriamali tayari ameamka mapema na kufika dukani kwake, ambapo anauza pembejeo mbalimbali za kilimo na dawa za mifugo zilizowekwa kwenye vifungashio tofautitofauti na amezipanga kwenye mpangilio unaovutia.

Kifungashio kilicho tengenezwa kwa plastiki, ambacho ndani yake ipo dawa inayotumika, kwa ajili ya kuondoa wadudu mbalimbali kwenye ngozi za mifugo kama vile ng'ombe, ili waweze kuwa na afya bora na kukua kufikia mkubwa unaohitajika sokoni.

Mwanaume anayeuza bidhaa mbalimbali za kilimo pamoja na dawa za mifugo, amesimama ndani ya duka lake huku akiwa mwingi wa furaha na tabasamu la kutosha, mara baada ya kuuza kwa wateja mbalimbali walionunua kwa jumla.

Ndani ya duka linalouza pembejeo mbalimbali za kilimo hasa sumu zinazozuia mimea kushambuliwa na wadudu, wamesimama wanunuzi pamoja na wahudumu wote wamevalia barakoa ili kujikinga na harufu mbalimbali zinazotokana na vile wanavyoviuza.

Bidhaa za kilimo pamoja na dawa za mifugo zinauzwa dukani zikiwemo sumu zinazowasaidia wakulima kupiga kwenye mimea yao ili isishambuliwe na wadudu waharibifu.

Kiwanda kinachojishughulisha na utengenezaji wa pembejeo mbalimbali za kilimo, sasa mbolea inapimwa iliyo ndani ya mfuko ili kujua uzito wake kabla ya kuingiza dukani na kuuziwa wakulima tofautitofauti, hata wale wa bustani ndogo za nyumbani

Kifungashio cha plastiki ndani yake ipo dawa ya mifugo kama vile: mbwa, ng'ombe, paka; inayosaidia kuwakinga na magonjwa mbalimbali yanayoambukiza. Inapatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na ufugaji.

Kifungashio kilichotengenezwa kwa kutumia malighafi za plastiki, kimewekwa madini maaalumu kwa ajili ya kuku wa kienyeji, kuwasaidia kukua na kupata ukubwa unaohitajika sokoni.

Kifungashio kilichotengenezwa kwa plastiki, ambacho ndani zipo dawa kwa ajili ya wanyama kama vile ng'ombe, mbuzi na kondoo zinazo wasaidia kuwakinga na kuwaponya na magonjwa hasa ya ngozi.

Kifungashio kilitengenezwa kwa plastiki. Ndani yake ipo dawa maalumu ambayo hutumika kwa ajili ya mifugo, kama vile kuku na bata, ili kuwakinga na kuwasaidia kukua kwa haraka ili kufikia kile kiwango kinachohitajika sokoni.

Wafanyakazi watatu wa duka linalouza pembejeo mbalimbali za kilimo, ikiwa ni pamoja na mbolea waliyoishikiria ili kuwaonyesha wateja na kuwafafanulia vile ilivyo bora zaidi kwa ajili ya kustawisha mimea yao.

Jengo lililojengwa pembezoni mwa barabara kenye urefu wa ghorofa moja, na juu lipo tangazo linaloonesha ya kwamba vyumba vya chini vinapatikana, maduka maalumu yenye pembejeo mbalimbali za kilimo.

Zao la biashara aina ya parachichi, ambazo humea sana kwenye mazingira ambayo yanabaridi kali. Tayari zimechumwa na kuwekwa kwenye maboksi ya plastiki ili kusafirishwa na kupelekwa kwenye masoko ya mijini.

Nyanya ambazo ni moja ya zao la biashara zimepandwa shambani zimewekwa mbolea ya kutosha na maji ambayo yanatumia mfumo wa kisasa wa mabomba zimekomaa, zimeiva tayari kuchumwa na kupelekwa sokoni.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo vikiwa vina vunwa shambani. Huku mazao yakiwa machache, kutokana na upungufu mkubwa wa maji na mbolea, ambayo hupatikana kwenye maduka mengi ya pembejeo za kilimo.

Zao la biashara aina ya mihogo, tayari imechimbwa toka shambani ili kupelekwa sokoni. Ambayo hutumika sana kipindi cha mfungo mtukufu wa waumini wa dini ya kiislamu wanapojipatia chakula cha jioni.

Wakulima wa zao la biashara aina ya vitunguu maji, wakiwa katikati ya shamba lao ambalo vinaendelea kustawi vizuri, kutokana na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unaotumia mabomba.

Mwanamke mkulima wa zao la biashara aina ya mahindi, amesimama kando yake ambayo anayaanika yakauke vizuri, ili baadae aweze kuyapeleka mashineni yaweze kukobolewa na zipatikane bidhaa kama makande na unga wa ugali.

Zao la biashara aina ya karoti, zimechimbwa kutoka shambani na kusafishwa. Na sasa wakulima wanazifunga kwenye mifuko mikubwa, ili kuanza safari ya kuelekea sokoni ambapo watawapimia wajasiriamali wadogowadogo, ambao uzipeleka nakuuza mitaani au kupanga kwenye meza zao.

Mwanaume mkulima wa zao la biashara aina ya ndizi, akizivuna toka shambani zikiwa na ukubwa mzuri unaohitajika sokoni. Ili baadae kuanza safari ya kuelekea mjini na kuuza kwa bei kubwa, ukilinganisha na vijijini.

Zao la biashara aina ya papai zimepandwa kwenye shamba kubwa, na kutokana na umwagiliaji wa kisasa unaotumia mabomba yamenawiri na kustawi kwa wingi sana; mkulima akisubiria yakomae, kuvuna na kupeleka kiwandani ambapo baadaye zitapatikana bidhaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na juisi.

Wakulima wa vijijini wanaume kwa wanawake, wamevalia mavazi yanayo wakinga na baridi, wakiendelea kuchambua zao la biashara aina ya kahawa ili zipatikane zilizo bora zaidi na kuziingiza kiwandani.

Zao la biashara aina ya mahindi, baada ya kuvunwa yakiwa mabichi yakawekwa kwenye ghala na kufungwa kwenye miti; ili yaendelee kukauka na badaye yafikie kipimo ambacho kinafaa kupelekwa mashine kusagwa, upatikane unga kwa ajili ya ugali.

Zao la biashara aina ya nyanya, zimepandwa kwa kutumia mfumo wa mifuko, ambayo imejazwa udongo uliochanganywa na samadi ya ng'ombe na kuzifanya kuzaa kwa wingi na sasa zimeiva, zikikaribia kuvunwa na kuwa na matumizi ya nyumbani, kwenye migahawa mpaka hotelini.

Mwanamke mkulima wa mahindi ya biashara pamoja na yale ya lishe, anaendelea kuyaanika ili hatimaye yakauke vizuri kuyapeleka kiwandani yachakatwe, na zipatikane bidhaa mbalimbali ukiwemo unga wa uji.

Zao la biashara aina ya nyanya, zikiwa zimezaa kwa wingi shambani na sasa zimevunwa, ili safari ya kuelekea kiwandani iweze kuanza. Zikachakatwe na kusindikwa na hatimaye, zipatikane bidhaa mbalimbali, ambazo zitakwenda mpaka kwenye masoko ya kimataifa.

Zao la biashara aina ya nyanya, ambazo kikawaida hutumika kupikia mboga ya mchuzi kama vile wa dagaa au kambale na hatimaye kupatikana chakula kitamu na kilicho bora zaidi.

Kijana wa kiume mchapakazi, baada ya kupanda mahindi na sasa anayavuna yakiwa mabichi ili kwenda kuyauza sokoni hasa kwa wajasiriamali wadogowadogo, kina mama wanaokwenda kuyachemsha na baadaye kuyatembeza mitaani.

Wakulima wa zao la biashara aina ya vitunguu maji, wakiendelea kuvichimba kutoka kwenye ardhi, baadae kuvisafisha na kuanza safari ya kuelekea kiwandani ili vichakatwe na zipatikane bidhaa tofautitofauti.

Wakulima wakiwa shambani walipopanda mahindi na sasa wanayavuna na badae kuyapeleka, kuyaanika yakauke vizuri kuyapeleka mashine yasagwe na kupatikana unga kwa ajili ya uji na ugali wa nyumbani.

Wanaume wakulima wa zao la mahindi wakiyavuna yakiwa mabichi na kuyapanga kwenye mifuko, ili wateja wanaokuja kuyachukulia shambani wakute yapo tayari ili kuanza safari kuyapeleka sokoni kuwauzia wajasilia mali wadogo wadogo, hasa wanaokwenda kuyachoma kando ya barabara.

Miti mingi imepandwa kwenye shamba kubwa na mapapai tayari yametoka yakiwa makubwa na yana mwonekano mzuri, kuashiria udongo ambao umejaa rutuba ya kutosha na umwagilijia wa kisasa.

Migomba imepandwa kwenye shamba kubwa, ambayo hatimaye huzaa shamba la biashara aina ya ndizi, huku ikiwa inakauka kutokana na upungufu wa mbolea katika aridhi ambayo ni kame.

Wanawake wakulima wachapakazi kwa bidii, mmoja amefungia mtoto mgongoni, huku wanaendelea kuchimbua viazi mviringo kwenye ardhi, ili baadae kuvipeleka sokoni wajipatie fedha, ili kuweza kumudu mahitaji yao ya kila siku.

Wanawake wawili wa kiafrika wanaofanya kazi kwa bidii baada ya kupanda miti na sasa maembe yamekomaa, wamechuma machache kwa ajili ya matumizi yao ya nyumbani na majirani waliowazunguka.

Kando ya barabara ya vumbi, zimelimwa nyanya nyingi na zimezaa kwa wingi, zimechumwa na tayari gari linazisubiriwa ili liweze kuzibeba na kuwasambazia wateja hasa wajasiriamali wadogo wadogo ,ambao huenda kuzipanga kwenye vibanda vyao mitaani.

Mfanyabiashara anayenunua kwa jumla, amefika kwenye shamba la ndizi ambazo tayari zimekatwa na sasa zinawekwa ndani ya gari, ili aanze safari ya kurejea mjini na kuwauzia wale ambao wanakwenda kuzitembeza mitaani.

Wakulima wakiwa shambani, wanaendelea kuvuna mahindi ambayo ni moja ya zao la biashara, ili baadae kwenda kuyaanika yakauke vizuri, na kuyapeleka kiwandani.

Bustani iliyopandwa mimea tofautitofauti, zikiwemo: mboga za majani, maua, miti ambayo imezingirwa na uoto wa asili tofautitofauti, wote wenye kijani kibichi na kuyafanya mazingira mandhari yake ipendeze zaidi.

Mkulima mwanaume aliyepanda zao la biashara la papai, ambazo ni mbegu fupi, zisizo refuka sana akiendelea kuyakagua ili kuona kama kuna wadudu wanaoyashambulia.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo vinavunwa toka shambani, na sasa vimewekwa kwenye mifuko mikubwa na kushonwa, ili kupelekwa sokoni na kuuziwa wajasiriamali, hasa wadogodogo, wanaokwenda kupika chakula aina ya chipsi mitaani.

Mfanyabiashara baada ya kununua zao la kibiashara aina ya karanga kwa bei ya jumla, amezikoboa na sasa amewaajiri watu mbalimbali kuzipepeta, ili zipatikane zitakazoingizwa kiwandani kuchakatwa na kutokea bidhaa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na siagi inayotumika kupikia au kulia mikate.

Wakulima wa zao la biashara aina ya viazi vitamu, wanavivuna na kuvisafisha ili baadae kuanza safari ya kuelekea kiwandani, kuvichakata na hatimaye kusindikwa na zipatikane bidhaa tofautitofauti.

Wakulima wa vijijini ambao wametoka kuvuna zao la biashara aina ya kahawa, sasa wanazichambua kwa makini na baadaye kwenda kuzichakata, kwa kutumia mfumo wa kienyeji na kupata bidhaa ambazo huziuza masoko ya hukohuko walipo.

Wakulima wa zao la biashara aina ya kahawa wanaofanya shughuli zao vijijini, tayari wamezichuma na sasa wanazichambua ili baadae kuzichakata kwa namna ya kienyeji wapate bidhaa ambayo wataitumia kwenye familia na kuwagawia majirani zao pia.

Mwanamke mkulima mchapakazi akiwa katikati ndani ya ghala alilolijaza kahawa akiendelea kuzitoa ili zielekee kiwandani kuchakatwa na badae zipatikane bidhaa zitakazotumika nyumbani, kwenye migahawa, hotelini na hata soko la kimataifa.

Dada mjasiriamali na mchapakazi kwelikweli, akiwa shambani anaendelea kuvuna zao la biashara aina ya viazi mviringo, na baadae kuvipakia kwenye mifuko, kuvishona na kuanza safari ya kuelekea sokoni, kuwauzia wateja mbalimbali hata wale wa nyumbani.

Mwanaume mkulima anayejishughulisha na upandaji wa mimea tofauti tofauti kwenye bustani yake ndogo. Amepanda nyanya na zimetoa matunda machache kutokana na upungufu mkubwa wa umwagiliaji

Migomba ambayo huzaa zao la biashara aina ya ndizi. tayari mazao ni mengi na yenye ubora wa hali ya juu, kiasi kwamba wakulima inabidi waweke miti, ili isiweze kuanguka kabla ya kukomaa.

Mkulima mwanaume ambaye amelima zao la biashara aina ya pilipili hoho, ambazo hasa hutumika kwenye mboga ya mchuzi, tayari anazipakia na kupeleka sokoni kuwauzia wateja wote ambao wanakwenda kuzisambaza mitaani.

Viazi mviringo vinavunwa kwa wingi wakulima wanaendelea kuvijaza kwenye mifuko mikubwa, ili kuwapa urahisi wa kubeba wale wateja wote wanaotoka mjini na kuja kuvinunua shambani.

Migomba mingi ambayo huzaa zao la biashara aina ya ndizi, ambazo ni chakula pendwa kwa moja ya kabila la wachaga, tayari limechanua maua na kuanza kuzaa.

Vitunguu maji ambavyo mara nyingi hutumika kama moja ya zao la biashara, vimepandwa shambani huku vikiwa havijazaa kwa wingi, kutokana na upungufu wa udongo wenye rutuba, na umwagiliaji usiotumia mfumo wakisasa.

Mkulima mdogo ambaye amepanda bustani kando ya nyumba yake tayari amesha kwisha kuvuna mazao tofauti tofauti kamavile karoti, pilipilihoho, biringanya ili kwenda kuzitumia yeye familia yake na majirani waliomzunguka.

Wakulima wanaendelea kuvuna zao la biashara aina ya viazi mviringo, ambavyo huuziwa wajasiriamali wadogowadogo wa mtaani hasa wale wanaopika moja ya chakula pendwa kinachoitwa chipsi.

Wakulima wa zao la biashara la mahindi, wakiendelea kuyakata miti yake na kuyavuna, ili badae kuyapeleka nyumbani kwa ajili ya matumizi ya chakula cha familia na majirani zao pia.

Wakulima wanaofanya shughuli zao pembezoni mwa mji, wakiendelea kuvuna mahindi ambayo wataenda kuyaanika, na baadaye kukauka vizuri na kuingizwa sokoni.

Wakulima wa zao la biashara aina ya kahawa, baada ya kuzichuma kutoka shambani wamezijaza kwenye chombo maalumu ambacho hukitumia kuzichakata kwa namna ya kienyeji, na baadaye kupata bidhaa ambazo wanazitumia nyumbani na majirani zao.

Wakulima wa zao la biashara aina ya kahawa, wamezichuma toka shambani na sasa wameziweka kwenye mifuko, ili kuzichambua na kutoa zile zote ambazo hazifai ili zinazobakia waziingize kiwandani.

Mwaunaume mkulima akiwa amesimama na mtaalamu wa kilimo akiendelea kumpa malalamiko yake dhidi ya mti wa muembe, ambao haukuweza kuzaa sana na yeye hajui chanzo ni nini baada ya uwekezaji wa mali zake nyingi pamoja na fedha.

Mtaalamu wa kilimo ambaye ni msomi mwenye maarifa mengi, amemtembelea mkulima shambani ili kuendelea kumsaidia na kumpa ushauri, utakaopelekea kupata mazao mengi ya biashara.

Mkulima amepanda miti mingi ya mapapai shambani baada ya kuweka mbolea na umwagiliaji mzuri sasa mazao yametoka makubwa, matunda yalikaribia kukomaa na badae kuchumwa na kuuzwa kwa wateja wa rejareja wale ambao huenda kuyakata na kuweka kwenye chombo kwenda kutembeza mtaani.

Mkulima anayetumia bustani ndogo ya nyumbani ili kujipatia mbogamboga za familia yake na majirani waliomzunguka, akiendelea kuzimwagilia baada ya kuchuma awamu ya kwanza ili zistawi zaidi.

Mkulima anae jishughulisha na bustani ndogo ndogo za nyumbani tayari amevuna mazao yake na kuyabeba kwenye toroli, anaelekea kwenye soko lililopo karibu na kijiji chake ili kuweza kuyauza.

Mkulima amesiha mbegu za nyanya, ambazo sasa zimeota kuwa miche midogo, akisubiria iweze kukua, kufungia juu ya miti yake, kuweka mbolea, kumwagilia ili kustawi vizuri na kuzaa mazao mengi ya biashara.

Moja ya zao la biashara aina ya palachichi wakulima, tayari wamevuna na sasa wanapanga kwenye matenga na kupeleka kiwandani kuchakatwa na baadae kusindikwa na zinapatikana bidhaa tofauti tofauti kamavile mafuta yanayofanya nywele zikue kwa haraka.

Mwanaume mkulima ambaye anajishughulisha hasa na kutengeneza vitalu tofautitofauti, na mimea aliyoisia sasa imeota ikikaribia wakati ambao inafaa kung'olewa na kuuziwa wateja tofautitofauti.

Wakulima wamesia vitalu tofautitofauti, ambavyo mimea yake imeshaota, wakisubiria miche ikue kwenye ubora unaotakiwa, tayari kuwauzia watu mbalimbali ambao huenda wakapanda kwenye mashamba yao.

Mboga za majani aina ya spinachi ambazo zina utajiri wa madini mengi, kwa ajili ya fya za wanadamu, zimelimwa ndani ya mashine ya kisasa, ambayo inatumia maji peke yake bila udongo.

Mwanaume na msaidizi wake wapo juu ya moja ya mashine ya kulimia aina ya trekta, wakiendelea kufanya shughuli hii na baadae kusawazisha ili kuwapatia wakulima fursa ya kupanda mbegu tofautitofauti.

Mashine ambazo hutumika kwa ajili ya kilimo cha kisasa, zimepandwa mboga za majani ndani yake aina ya chainizi, zikiwa wakati wa kumea vizuri na baadae kukomaa kuingizwa sokoni, kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na hata kwenye migahawa.

Moja ya mashine zinazotumika kwenye kilimo hasa cha biashara, ipo katikati ya shamba kubwa huku meno yake yameingia ndani ya ardhi ili kuendelea kulima, kusawazisha na kuwapatia wakulima nafasi ya kuendelea na shughuli zao.

Mashine zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa kinachotumia maji peke yake, tayari zimepandwa mimea tofautitofauti zikiwemo mboga za majani, zinaendelea kukua na kumea bila kusahau maua yenye rangi nzuri na ya kupendeza.

Mboga za majani zimelimwa kwenye mashine ya kisasa, zikikaribia kukomaa na kuvunwa, ili zitumike kwenye familia mbalimbali ambazo kutokana na maelekezo ya madaktari, zinahitajika kuleta virutubisho vingi.

Moja ya mashine zinazotumika kwenye kilimo yenye rangi ya kijani tayari ipo katikati ya shamba kubwa, ikiendelea kulima na kusawazisha ili kuwapatia fursa wakulima kuendelea na shughuli zao.

Moja ya aina za mashine zinazotumika hasa kwenye kilimo cha kisasa trekta ipo katikati ya shamba ikiendelea kulima, kutifuatifua udongo na baadae kusawazisha kuwapa wakulima fursa ya kuja kusia mbegu.

Mwanaume yupo juu ya moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa aina ya trekta, anaendelea kulima shamba na kulisawazisha ili kuwapatia fursa wakulima kuendelea kusia mbegu na baadaye kuvuna mazao mengi ya biashara.

Moja ya mashine zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa, ikiwa Katikati ya shamba lenye majani mengi, ikiendelea kuyakata na baadae trekta iweze kulima na kusawazisha kwa ajili ya wakulima kuendelea na shughuli zao.

Zao la chakula aina ya mahindi lishe yenye rangi yake nzuri ya njano, tayari yamevunwa ili kuwauzia wateja wa rejereja ambao huenda kuyachanganya na nafaka zingine ili kusaga na kuupata unga wa lishe.

Nafaka mbalimbali za vyakula zinauzwa zikiwemo: njugumawe, maharage ya kijivu, karanga, na vyote ni kwa ajili ya wateja wanaonunua kwenda kutumia nyumbani kwa ajili ya familia zao.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa sokoni, ikiwa ni pamoja na karanga ambazo wajasilimiamali wadogo, huenda kuzikaanga na badaye, kuziweka kwenye vifungashio vidogovidogo, na kuwauzia wateja hasa wanaopita kando ya barabara.

Mkulima wa vitalu ambae hupanda mbegu za miti tofautitofauti, tayari imekua na miche imestawii vizuri, ili kuweza kuwauzia watu mbalimbali hasa wanaokwenda kuiweka kwenye misitu.

Mwanaume mzee anayejihusisha na kazi ya kupanda vitalu, ameketi kando ya miti ambayo alisia na sasa miche yake inakauka, kutokana na upungufu mkubwa wa umwagiliaji wa maji.

Mto wenye maji machafu yanayotiririka umepita katikati ya msitu, unaosaidia mimea kupata unyevunyevu wa kutosha na kustawi ili kuleta mandhari nzuri ya kijani.

Njia ya watembea kwa miguu imepita katikati ya msitu, uliojaa uoto wa asili tofautitofauti kama vile maua, majani, miti midogomidogo; na vyote vina rangi ya kijani kuyafanya mazingira yawe na mandhari nzuri.

Mwanaume mkulima ambaye anatumia vitalu mbalimbali kupanda miche ya miti, na baadaye kuwauzia watu ambao wanapeleka na kuweka kwenye misitu, ili baadaye iwe miti mikubwa na kuivuna.

Katikati ya msitu wenye miti membamba na mirefu amesimama mbwa wa kufugwa nyumbani, akielekea kuwinda ili apate chochote cha kula kabla ya wale ambao wanamfuga hawajapita na kumchukua ili kurejea nyumbani.

Vitalu ambavyo mkulima amevipanda vyenye mimea tofauti tofauti ambayo anaisubiria miche yake ikomae apate kuwauzia wateja mbalimbali, wakiwemo wenye bustani na mashamba makubwa pia.

Njia ya watembea kwa miguu imepita katikati ya msitu, uliojaa uoto wa asili tofautitofauti kama vile majani mengi yanayotambaa, maua ya kondeni na miti midogomidogo iliyo mingi.

Mto unaokaribia kukauka kabisa umepita katikati ya msitu mdogo ambao umezingirwa na: majani, maua na miti midogomidogo, ikiashiria ukosefu wa mvua kwa kipindi kirefu.

Vitalu vingi vimetengenezwa katikati ya msitu mdogo, ambavyo vimepandwa miti na maua tofautitofauti, tayari kwa wote wanaokuja kununua na kwenda kupanda majumbani kwao.

Mboga za majani aina ya chainizi zenye utajiri wa virutubisho vingi, hasa kwa ajili ya watoto, zimelimwa kwenye mashine za kisasa ambazo hutumia maji peke yake bila udongo, zikikaribia kukomaa na kuvunwa.

Mboga za majani aina ya chaizi zimepandwa kwenye mabomba ya kisasa yanayotumia kilimo kisichotumia udongo bali maji peke yake, zipo katika hatua za mwanzoni kabisa zikiendelea kukuwa na kustawi vizuri.

Mboga za majani aina ya chainizi zimepandwa kwa kutumia mfumo wa kilimo usiotumia udongo, na mjasiriamali mdogo yupo tayari kuzichuma kwa matumizi ya chakula na majirani waliomzunguka pia.

Mboga za majani aina ya figiri ambazo zimejaa utajiri wa virutubisho tofautitofauti, zimepandwa kwa kutumia kilimo cha kisasa kinachotumia maji peke yake bila udongo.

Mwanamke anayefanya kilimo cha bustani ndogondogo, amepanda mboga za majani aina ya chainizi kwenye chombo kinachotumia maji peke yake. Zimemea vizuri zikikaribia kukomaa ili aweze kuzichuma kwa matumizi yake mwenyewe bila kuwasahau majirani ambao wamemzunguka.

Mabomba yanayotumika kwenye kilimo cha kisasa ambacho kinatumia maji peke yake, tayari mboga za majani zimepandwa zikiwa zimekaa juu ya fensi ya miti midogomidogo; vyote vya kijani, kufanya mazingira yapendeze na ya kuvutia sana.

Vyombo vinavyotumika kwenye kilimo cha kisasa ambacho kinatumia maji peke yake, tayari mkulima mdogo wa bustani amepanda mimea tofautitofauti, ikiwa ni pamoja na mboga za majani na maua.

Shamba kubwa linalotumika kwa ajili ya kilimo cha biashara cha mazao tofautitofauti, tayari mboga za majani aina ya chainizi zimepandwa, kwa kutumia mfumo wa kisasa usiotumia udongo. Na tayari zinaelekea wakati wa kukomaa na kuingizwa sokoni.

Mboga za majani aina ya chainizi ambazo madaktari hushauri zitumike mara kwa mara, zimelimwa katika shamba ambalo hutumia mfumo wa maji peke yake, zikikaribia wakati wa kukomaa na kuvunwa.

Migomba mingi imepandwa shambani ambayo huzaa zao la biashara aina ya ndizi, ikiwa kwenye hatua za kukaribia kuchanua mauwa na badae kutoa mazao ambayo yatavunwa na kupelekwa kiwandani kuchakatwa.

Mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa aina ya trekta ipo shambani inaendelea kulima na kusawazisha, baadaye wakulima kuja kusia mbegu kupata miche mizuri, na hatimae kuvuna mazao mengi ya kupeleka sokoni

Baada ya kuvunwa toka shambani zao la biashara aina ya nyanya, sasa zinaingizwa kiwandani kuchakatwa na kusindikwa ili baadaye zipatikane bidhaa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na ile ya kopo.

Vifaranga wengi wa kuku wa kisasa, wanatotolewa kwa kutumia mashine za kisasa, wamejaa ndani ya banda wakiendelea kuangaliwa kwa umakini, ili kuhakikisha wanakua na kuweza kuingizwa sokoni.

Ghala ambalo linatumika kuhifadhia bidhaa mbalimbali, zikiwemo vitunguu maji. Na sasa wanapimiwa wajasiriamali wadogo wadogo ambao huzichukua na kwenda kutembeza kwenye mitaa yao.

kuku wengi wa kienyeji wamejaa ndani ya banda, ambao wanaendelea kula chakula kilichochanganywa na madini pamoja na virutubisho vinavyo wapa uwezo wa kutaga mayai mengi na makubwa.

Vifaranga wengi wa kuku wa kisasa ambao hutotolewa kwa kutumia mashine, wamejaa ndani ya banda wakiwa ndio kwanza wametoka kutolewa nje, wakiendelea kukua na baadaye wafikie Kiwango kinachohitajika sokoni.

Mwanaume mkulima yupo shambani anaendelea kuzinyanyua nyanya zilizopo kwenye ardhi, ili kuzifunga kwenye miti yake kuepusha kuoza kutokana na udongo wenye ubaridi.

Shamba kubwa zimepandwa mboga za majani aina ya kabichi, juu ya matuta yaliyopigwa na mistari yake iliyonyooka vizuri; kulifanya shamba livutie wakati huu ambao zinaelekea kukomaa, kuvunwa na kuingizwa kiwandani.

Moja ya mashine ambayo hutumika kwenye kilimo cha kisasa yenye rangi ya kijani, imesimama katika shamba kubwa lililojaa majani ili tayari kwa kuyakata na kuondoa magugu yote tayari kwa kulimwa.

Vitunguu maji baada ya kuvuna toka shambani vimechambuliwa kwa umakini wa hali ya juu na kupatikana vile ambavyo ni bora zaidi na sasa vinaandaliwa ilikupelekwa kiwandani kuchakatwa kusindikwa, ili baadaye zipatikane bidhaa nyingine kama vile viungo vya chakula.

Nyanya ambazo kwa kawaida hulimwa kwenye mashamba makubwa yanayofanya mazao ya biashara. Tayari zimefika ndani ya kiwanda ziliendelea kufanyiwa maandalizi ili badaye zikachakatwe na kusindikwa.

Ng'ombe wanaofugwa walionona sana wenye rangi zao nzuri za mado doa meupe na meusi wamesimama imara, huku wakiwa wameshiba kutokana na malisho mazuri , wanayoyapata bila kusahau chanjo zinazowasaidia wasipate magonjwa yatakayo wadhoofisha.

Ng'ombe wa maziwa wamejaa ndani ya zizi wakiwa na muonekano mzuri, ukiashiria wanapata malisho yaliyobora pamoja na virutubisho vinavyowasaidia kwa kinga na magonjwa mbalimbali.

Shamba kubwa limepandwa mboga za majani, tayari zimemea na kustawi kwa wingi, na zinakaribia wakati wa kukomaa na kuvunwa ili kupelekwa kwenye viwanda tofautitofauti, kuchakatwa na baadaye zipatikane bidhaa mbalimbali.

Ng'ombe wengi wa maziwa wamejaa ndani ya zizi, huku afya zao zikiwa hazijadhoofika, ikimaanisha ni ulaji ulio bora, pamoja na dawa mbalimbali, zinazowasaidia kuwakinga na kuwaponya magonjwa.

Mwanaume mkulima amesimama katikati ya shamba alilolima nyanya ambazo hazijachanua maua wala kuzaa kwa wingi, kutokana na uhaba wa rutuba pamoja na umwagiliaji wa maji ambayo hayakutosha.

Zizi limejaa ng'ombe wengi wana rangi nzuri na ya kuvutia ya madoadoa meupe na meusi, huku wakiwa na afya ambayo haijadhoofika kutokana na kupata malisho mazuri na chanjo za mara kwa mara.

Mboga za majani aina ya kabichi, zimelimwa kwenye shamba kubwa, ambazo zina zinamwagiliwa na zimestawi sana, zikielekea wakati wa kuvunwa, kupelekwa kiwandani na kuchakatwa.

Shamba kubwa ambalo limelimwa tayari na kupigwa matuta madogomadogo, huku maji yaliyotobolewa toka kwenye mabomba yaliyolazwa ardhini, yakiendelea kumwagilia kuhakikisha mbegu zilizosiwa zinapata unyevu wa kutosha, ili kuota na kustawi vizuri.

Mwanaume mkulima wa maeneo ya vijijini, akiendelea kumwagilia mimea yake maji kwa kutumia mfumo wa kienyeji wa mkono bila kutumia mabomba maalumu na ya kisasa, ambayo hulazwa kwenye ardhi.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unaotumia mabomba yanayolazwa kwenyue ardhi na kutobolewa, ili kuyaelekeza maji kwenye matuta hasa shamba lililo pandwa mahindi ambayo ndiyo kwanza yapo kwenye hatua zake za mwanzoni yakiendelea kuchanua na kustawi vizuri.

Mabomba maalum yanayotumika kwenye mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, yamewekwa shambani lililopigwa matuta makubwa makubwa na kupandwa mimea, ili kuhakikisha inapata unyevu wa kutosha na hatimae kutoa mazao mengi ya biashara.

Shamba linalotumika kwaajili ya kilimo cha biashara, matuta makubwa yamepigwa na mabomba ya maji ya mfumo wa umwagiliaji wa kisasa, yamelazwa aridhini tayali kwa wakulima kuja kusia mbegu na kuendelea na shuhuli zao.

Mwanaume mkazi wa kijijini akiendelea kumwagilia kitaru alichokipanda miti, kwa kutumia mfumo wa kienyeji wa maji ya mkono,i li baadae iweze kukomaa na kuwauzia watunza misitu.

Maharage yamepandwa kwenye shamba kubwa juu ya matuta na tayari mabomba ya kumwagilia ya mfumo wa kisasa, yamewekwa kuhakikisha yanakupata unyevunyevu wa kutosha.

Zao la biashara aina ya nyanya zimepandwa shambani, huku zikimwagiliwa kwa kutumia mfumo wa kisasa wa kutumia mabomba yanayowekwa ardhini ili kuhakikisha zinastawi na kutoa mazao mengi ya biashara.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji kwa kutumia mabomba yanayolazwa kwenye ardhi, tayari umewekwa kwenye shamba lililopandwa maharage, ambayo ndiyo kwanza yapo kwenye hatua za mwanzoni kabisa za kupata majani mawili.

Kuku wenye afya nzuri, wakiwa wamesimama shambani wana nguvu na miili iliyojengeka vizuri, hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya mayai pamoja na nyama na inaonyesha mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Ardhi ambayo ipo tambarare imejaa majani mengi kutokana na mvua za mara kwa mara, huku mfereji unaotiririsha maji taka umepita katikati ili kupeleka maji maeneo ya mabondeni wanaofanya kilimo.

Muonekano mzuri wa ardhi iliyo tambarare, imejaa majani mengi yaliyotokana na mvua zilizotoka kunyesha. Huku mfereji mdogo wa maji taka, ukiwa umepita katikati na kuelekea maeneo ya bondeni.

Ardhi iliyotambarare iliyojaa utajiri wa uoto wa asili tofautitofauti, yakiwemo majani mengi ambayo yana kijani kibichi. Ikiambatana na miti, kufanya mazingira yenye mandhari nzuri na ya kupendeza.

Ardhi iliyotambarare ambayo imejaa mchanga wingi, huku majani yakiwa machache na mto unaotirirsha maji taka umepita katikati ili kuelekea maeneo ya bondeni.

Njia ya watembea kwa miguu imepita katikati ya msitu mkubwa wenye miti na majani mengi, ambayo usiku haiwezekani kupita mtu mmoja, sababu ya kutisha sana na giza lililo nene.

Wanyama pori aina ya twiga na pundamilia wakiwa mbugani wanatembea huku na kule wakipata malisho ya majani. Rangi nzuri zinapendezesha mazingira na kuyafanya kua na mandhari nzuri ya kupendeza.

Barabara ya vumbi ya mteremko ambayo pembezoni ipo mimea tofautitofauti, ikiwa ni pamoja na majani na miti michache kutokana na upungufu wa mvua kwa muda mrefu.

Barabara ya vumbi imepita katikati ya msitu mdogo, uliojaa uoto wa asili kama vile; majani yanayotambaa, maua tofautitofauti na miti michache, ambayo vyote vina kijani kibichi, huyafanya mazingira yawe na mandhari nzuri.

Ardhi iliyo tambarare yenye miti michache pamoja na majani, katikati limesimama ziwa ambalo linatumika kwa shughuli mbali mbali ikiwa ni pamoja na maji yake na ufuaji wa samaki.

Wanaume shupavu na wachapakazi wamevalia mavazi yao maalum yanayowakinga na kung'atwa na nyuki, wakati wakiendelea kuivuna asali toka kwenye maboksi na kuihifadhi baadaye kuchuja na kuipeleka sokoni.

Wanaume ambao wamesimama imara ndani ya mavazi yao meupe, pamoja na kofia ngumu kichwani; ambazo huwasaidia wanapoingia kwenye shughuli ya kurina asali, wasiweze kupata madhara mbalimbali yanayotokana na kung'atwa na nyuki.

Mwanaume ambaye ni mkulima na mfugaji pia, akiwa shambani huku amemshika mmoja wa mbuzi wake amefungua kinywa chake ili kuweza kumpatia dawa ya kiasili inayomkinga na magonjwa tofautitofauti.

Mbuzi wakufungwa wa kike ambao ni wa maziwa, wenye rangi ya udongo pamoja na nyeusi wakiwa ndani ya zizi lililotengenezwa kwa kutumia mbao, huku wakiendelea kupata malisho ya majani.

Wanaume wanaofanya kazi ya kurina asali wakiwa kazini, huku mmoja wapo ameishika moja ya sahani walizozitengeneza, ambayo juu yake wamejaa nyuki wengi wakiwa hai bado.

Wanawake wawili wakulima na wafugaji wanaoishi pembezoni mwa mji wakiwa wamemfunga mbuzi kamba shingoni, wakujaribu kumpeleka mahali ambapo atapata malisho yakutosha.

Banda la kuku wa kienyeji lililo jengwa kwa namna ya kisasa, wamejaa wenye afya na mwonekano mzuri huku mfugaji akiingia kuwakagua, amevalia barakoa inayomsaidia kujikinga na magonjwa mbalimbali hasa ya vumbi.

Wataalamu wa kilimo wamefika ndani ya banda lililo jaa kuku wengi wa kienyeji, wakiwa patia chanjo iliyo changanywa kwenye chakula, ili kuwaponya na ugonjwa ambao una ambukiza waweze kukua na afya bora na hatimae kupelekwa sokoni.

Mwanamume mfugaji wa kuku wa kisasa akiwa ametoka kuyaokota mayai mengi bandani na kuyapanga kando yake, huku akiwakatia matikiti maji ambayo huwafanya wapate virutubisho tofautitofauti ili kukua na afya bora.

Ndege wanaofugwa nyumbani aina ya kanga wamefunguliwa, ili waendelee kula majani tofautitofauti, yanayowapatia virutubisho vya kutosha, haatimae kutaga mayai ambayo ni makubwa kuliko ya kuku.

Mwanaume mfugaji wa kuku na bata baada ya kuwafungulia na kuwatoa nje wakati wa asubuhi, ili waweze kutembea tembea na kula majani ambayo huwasaidia kutaga mayai makubwa na mazuri kwa ajili ya kutotoa vifaranga.

Vifaranga wengi wa kuku wa kisasa, ambao ndo wametoka kutotolewa kwa kutumia mashine, tayari wamewekwa kwenye tenga ili kuwabeba kuwapeleka kwenye banda lililoandaliwa, ambalo zipo taa zinazowasaidia kupata joto la kutosha na kukua katika afya bora.

Wakulima wanaofanya kilimo pembezoni mwa mji, wamevuna zao la biashara aina ya karanga na sasa wanaziweka kwenye magunia, ili ziweze kubebwa kupelekwa mashine kukobolewa, na baadae kuingizwa sokoni kwa walaji wa nyumbani na wale wanaopeleka viwandani.

Mbegu za mahindi zimepandwa kwenye shamba kubwa, na sasa zimeota na zinaendelea kustawi vizuri kutokana na unyevunyevu, unaotoka kwenye mabomba maalumu ya umwagiliaji yanayotumika hasa kwenye kilimo cha kisasa.

Shamba kubwa limelimwa na kisha kupigwa matuta na juu yake limewekwa mistari mitatumitatu, ili kupanda mimea tofautitofauti kama vile mahindi maharage na majani ya maboga.

Mbegu za mimea mbalimbali zinauzwa dukani, yakiwemo maua mazuri yenye rangi tofautitofauti, ambazo wateja hasa wenye bustani ndogondogo za nyumbani hununua, kwenda kuzisia na baadaye kuipata miche mizuri.

Zao la biashara aina ya mahindi yamepandwa kwenye shamba kubwa la biashara, yakiwa kwenye hatua zake za mwanzoni, kabla ya kufikia wakati wa kuchanua maua, ili kuzaa na badaye kuvunwa na kuingizwa sokoni.

Mbegu za mimea tofauti tofauti zinauzwa zenye maandishi yanayoelezea aina yake na namna bora ya kuzisiya, na kupata miche mizuri na hatimaye mavuno mengi yaweze kupelekwa sokoni.

Mbegu za maharage zilizopandwa, tayari zimeota. Na sasa zipo kwenye hatua za mwanzoni kabisa, ni miche yenye majani mawili. Yamepandwa juu ya matuta yenye mistari mitatu mitatu iliyonyooka, ili kuzipa nafasi ziweze kumea vizuri na kutoa mazao yakutosha ya biashara.

Nafaka ambazo zinatumika kama mbegu kwaajili ya wakulima hasa wale wa vijijini, zinauzwa huku zinamatangazo yenye maandishi yanayomwelezea mkulima namna bora ya kwenda kuzisia, umwagiliaji na hatimae apate miche iliyo bora.

Mbegu za mimea mbalimbali zinauzwa dukani, zikiwemo: nyanya, karoti, vitunguu maji; mboga za majani kama vile spinachi na figiri. Vyote kwa wakulima wa nyumbani wenye bustani na wa mashamba makubwa ya kilimo cha biashara.

Mbegu za mimea tofauti tofauti, ambazo zimewekwa kwenye bakuli na sahani, ili wakulima waweze kuzitambua kwa umakini na kwenda kuzisia kwenye mashamba yao ya nyumbani bustani ndogo ndogo na hata yale ya biashara.

Vifungashio vilivyotengenezwa kwa malighafi za plastiki, ndani zipo mbegu za mimea tofauti tofauti yakiwemo maua mazuri ya kondeni ambayo hupandwa kwenye bustani za nyumbani.

Wanaume na wanawake ambao ni wakulima wanafanya shughuli zao pembezoni mwa mji, tayari wamevuana mahindi na kuyajaza kwenye mifuko ili kuanza safari ya kurejea majumbani mwao.

Nafaka tofautitofauti zinauzwa sokoni, ikiwa ni pamoja na makweme ambayo kikawaida maeneo ya vijijini huyapasua, huyachoma na kuyatwanga, baadaye kutumia kama mafuta ya kupikia chakula.

Mimea mbalimbali imepandwa kwenye vitalu, mingine imeshaota na mingine bado iko ndani ya ardhi; ikisubiriwa iweze kukua, kukomaa na kutolewa kuhamishiwa kwenye mashamba makubwa.

Mkulima anaxyefanya kilimo cha nyumbani, amejaza udongo kwenye vyombo na baadaye kusia mbegu na sasa zimeota, miche ikiendelea kumea mpaka wakati utakapofikia kuweza kuhamishiwa kwenye bustani ndogo.

Banda la kufugia mifugo ya nyumbani kama vile mbwa lililotengenezwa kwa mbao limeegeshwa nje, vyombo vya chakula vimewekwa juu yake pamoja na maandishi ya herufi yanayoashiria wanaishi wawili ndani yake.

Mbwa saba wanaofugwa nyumbani wakimemo watatu weusi, na wanne wenye rangi ya udongo. Baada ya kukimbizana sana na kuchoka sasa wameketi na kuachama midomo yao huku wametoa ulimi nje.

Wanaume wawili ambao ni majirani wanaoishi karibu wamesimama nyakati za asubuhi wakiendelea kuzungumza mambo mbalimbali, huku mbwa wanayemfuga amesimama katikati yao akiwasikiliza.

Daktari wa mifugo akiwa kwenye chumba anachofanya shughuli zake ameletewa mbwa wa kufugwa nyumbani, ambaye ana afya iliyodhoofika kutokana na kukosa virutubisho na chanjo zinazomsaidia kujikinga na magonjwa mbalimbali.

Mbwa anayefugwa nyumbani akiwa ndani ya kibanda chake na sasa amefunguliwa ili aweze kutoka na kupata chakula cha mchana, ili baadaye usiku awe na nguvu za kutosha anapokwenda kulinda.

Madaktari wawili mwanamke na mwanaume, wamemuweka mbwa juu ya meza katikati yao, wanampima na baadae kugundua tatizo lake, ili waweze kumuhudumia ilivyo sahihi.

Watalii toka mataifa mbalimbali, wapo ndani ya mbuga za wanyama wamewashika twiga wenye rangi yao nzuri, wakiwatazama na kuufurahia uumbaji wa Mungu wa kutisha.

Mnyama pori aina ya twiga mwenye rangi nzuri ya madoadoa meupe na ya rangi ya udongo, akiwa ndani ya mbuga za wanyama anaendelea na malisho yake ili kumpatia afya nzuri, na muonekano unaoendelea kumvutia kila anayekuja kutalii.

Ndege pori alie na utulivu amesimama juu ya tawi la mti lililokauka, huku akiwa na rangi ya njano miguuni na machoni, mbawa zake na manyoya ameyalaza yakimpatia muonekano mzuri wakupendeza.